Mahala hapa ni kiwanda cha stima, ambapo wanaeka vitu vyote venye volti kubwa na vya kusambaza stima hapa. Hapa pana stahili ustadi, na umakinifu.

Kiwanda hiki kikubwa chenye mapaipu marefu kinaonekana kikitoa moshi mwingi sana unaoadhiri hali ya anga, mazingira wanyama ardhini na angani.

Mahala hapa, ambapo panaonekana kuwa ni hifadhi ya wanyama, watalii, na wanakijiji wameungana kuona, tembo huyu anayepewa maziwa, na mhudumu huyu wa mbunga hii.

Mahala hapa ambapo ni hifadhi ya wanyama kuna miti yenye kupendeza na yenye urefu mkubwa. Pia kuna twiga anayeangalia upande huu, huku amesimama.

Kando ya jumba hili la rangi ya kijivu, kuna mto taka unaopita katikati ambao unaleta madhara kwenye afya za binadamu na uhifadhi wa mazingira ni muhimu hapa.

Mahala hapa ambapo ni mbuga ya kuhifadhi wanyama huwa wanawaweka wanyama aina nyingi kama Simba, Chui, Twiga Vifaru, Ndovu na kadhalika.

Kando ya kijiji hiki, pamepita mto taka ambao unaleta madhara kwenye afya na mazingira yetu kama kipindupindu, malaria na homa ya matumbo.

Mbali na jiji hili linaloonekana kwa umbali, kuna mbunga hii ya wanyama, ambapo kuna gari ya rangi nyeupe, inayopita kando ya twiga, anayetembea humu ndani.

Katikati mwa kijiji hiki, kando ya nyumba hizi pana mto ambao umepita katikati na unaweza leta madhara ya afya kama kipindupindu, malaria na homa ya matumbo.

Katikati mwa kijiji hiki pamepita mto na taka ambazo zinaleta madhara kwenye mazingira na afya kama: Kipindupindu, Malaria na Homa ya Matumbo.

Mahala hapa ambapo ni mbuga ya kuhifadhi wanyama ,kuna nyasi zenye kupendeza sana pia kuna Nyati wawili ambao wanaonekana wakikimbia katikati ya barabara ndani humo.

Katika kijiji hiki cha wamaasai, watalii hawa wametembea, kwa minajili ya uhifadhi wa mazingira, ambapo wanasaidia kwa kutengeneza na kuwekwa vitu vya kitamaduni, na kuwapa maelekezo.

Mahala hapa kuna watoto na walimu, huku mmoja wao ameshikilia mti ambapo wanafanya uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti zaidi.

Katikati mwa kijiji hiki, pamepita mto mkubwa, unaoleta madhara ya kiafya, kama magonjwa ya kipindupindu, malaria na homa ya matumbo.

Kando ya kijiji hiki, panapita mto taka unaoleta madhara katika mazingira yetu kama kipindupindu, homa ya matumbo, malaria na kadhalika.

Kifaru huyo aliyefunikwa na kitambaa cha samawati kwenye macho anaonekana akisukumwa na wahudumu hawa wa mbuga ya wanyama ambao wamevalia nguo za kijani.

Mahali hapa ambapo panaonekana kuwa mbuga ya wanyama pana nyasi zenye kufurahisha macho za rangi ya kijani kibichi, pia kuna nyati watatu wanakunywa maji.

Vijana hawa barubaru, ambao wanafanya kazi ya kusafisha mazingira, wanaonekana kwenye mto huu wakitoa taka na kuziweka kando, huku wakichukua chupa na kuziweka kando.

Mahala hapa ambapo ni mbuga ya kuhifadhi wanyama. Kuna miti yenye kupendeza na yenye rangi ya kuvutia. Ndovu huyu anaonekana ameshikilia chupa ya maziwa huku mhudumu mwenye mbuga hii akimshikia.

Mahala hapa, ambapo panaonekana mbunga ya kuhifadhi wanyama, pana nyasi ndevu zenye rangi ya kijani, na pia kuna simba wawili, wa kike, na wa kiume.

Mahala hapa ambapo ni mbuga ya wanyama, kuna kifaru anayeonekana akiwashinda nguvu wahudumu wa mbuga hii ambao wanang'ang'ana kumfunga kamba na kumweka kwenye gari hili.

Katika mbuga hii ya wanyama, kwenye nyasi za kijani kibichi na kahawia, pana mto ambao punda hawa milia, wanajitoa kiu.

Gari hii ya moshi, ambayo ni ya rangi ya waridi, na chungwa, linaonekana ikipita katikati ya mbunga hii ya wanyama, iliyo na miti ya kupendeza.

Mahali hapa, ambapo ni mbunga la wanyama pana nyasi za kupendeza zenye rangi ya kijani kibichi, pia kuna mamba wawili, walio juu ya mawe, huku wametulia.

Katika kiwanja hiki watoto hawa wanaonyeshwa njia ya kuhifadhi na kuzingatia mazingira yetu kwa kupanda miti hili kusaidia kusafisha hewa na kuweka mazingira vizuri.

Mahala hapa ni mbuga ya wanyama ambapo pana nyasi na mimea ya kupendeza ya rangi ya kijani kibichi. Pia pana mto inayopita katikati ya mbuga hiyo ambapo wanyama wanakunywa maji.

Mahala hapa kuna jumba na maduka yamevunjwa vijana wanaonekana wakibeba mabati hizi huku, wengine wakibeba mbao na kuziondoa.

Mahali hapa amabpo ni mbuga ys kuhifadhi wanyama, watalii hawa wanaonekana wakifurahia kuwaona tembo ambao wananyeshwa maziwa na mhudumu huyu.

Mahala hapa ambako ni mbuga ya wanyama kuna twiga na wanyama wengineo ambao wanapenda kula mimea na miti iliyo nawiri

Mahala hapa wanafanya uhifathi wa mazingira, ambapo vijana hao barobaro wawili wanaonekana wakizichagua na kuziweka kando kati ya chupa na takataka.

Mahala hapa , wanaume wawili wanaonekana wakifanya uhifadhi wa mazingira kwa kuokota taka na kutoa taka ndani ya mto.

Katika kijiji hiki, mto huu taka umepita kando yake na unaweza kuleta magonjwa kama kipindupindu, homa ya matumbo, malaria.

Katika kijiji hiki, pana nyumba zilizodhoofika za mabati ambapo pana mto taka uliopita katikati mwa nyumba hizo na unaleta mandhari kwenye afya.

Katikati mwa kijiji hiki palipojaa nyumba zilizodhoofika na za mabati pana mto wa taka unaopita na inayoleta madhara kwenye mazingira kama kipindupindu na homa ya matumbo.

Katika mbuga hii ya wanyama, kuna miti yenye kupendeza, kuna miti ya miiba na pia kuna pundamilia anayeangalia mpiga picha huku amesimama.

Katika hifadhi hii ya wanyama, kuna tembo wanaoonekana wakitembea. Kuna pundamilia, maji, nyasi na gari la aina ya KBM 509B lililobeba watalii.

Katikati mwa kijiji hiki kuna mto taka unaopita na unaoleta madhara mengi kwenye jiji hili. Aina mbalimbali ni kipindupindu, Homa ya matumbo, malaria na kadhalika.

Katika kiwanja hiki, wanafanya uhifadhi wa mazingira ambapo nyati hawa wawili wanaonekana wamejitosa kwenye maji wakinywa na kuogelea.

kwenye uwanja huo watu wawili wanaonekana kuishughulikia mimea midogo iliopandwa kwa kuimwakilia Maji na kuandoa vitu kando yao.

Kwenye kiwanja hiki, wanakijiji na watalii wanaonekana kusimama kwa pamoja na wamevalishwa nguo za kitamaduni zilizopendeza kwelikweli.

Watu wawili wanaonekana wakisukuma mkokoteni kwenye njia ya garimoshi, ambapo wanafanya uhifadhi wa mazingira. Wamebeba taka kwenye magunia na wanaenda kuzitupa panapostahili.

Miti ya aina mbalimbali yenye rangi ya kijani zinaonekana kwa mvuto mzuri inatumika kwa dawa kwa kusaidia mazingira na kadhalika.

Mahala hapa wanafanya uhifadhi wa mazingira, ambapo panaonekana penye miti yenye kupendeza na mazingira yenye kufaa. Nyumba hii ni kubwa sana.

Katika kiwanja hiki, wanafanya uhifadhi wa mazingira. Ambapo hili ni mbuga la wanyama. Simba huyu anaonekana mwenye utulivu, na kupenda mahala hapa.

Katikati mwa kijiji hiki kuna mto taka unaopita kando ya nyumba za watu, na unaleta madhara kama vile kipindupindu, homa ya matumbo, malaria.

Kwenye kiwanja hiki, wanafanya uhifadhi wa mazingira ambapo kuna wanafunzi walio valia sare nyekundu na nyeupe. Wanaoenekana kupanda miti kwa mwongozo wa walimu wao.

Mahala hapa wanafanya uhifadhi wa mazingira. Na simba huyu ni mmojawapo wa wanyama waliomo humu. Anaonekana ni wa kiume na anamwangalia mpiga picha.

Katika kiwanja hiki, ni hifadhi ya wanyama. Ambapo kuna miti aina mbalimbali yenye mvuto na rangi ya kupendeza. Pia kuna twiga anayeonekana kusimama na kuangalia.

Mahala hapa wanaonekana kufanya uhifadhi wa mazingira ambapo kijana huyu aliyevaa shati ya kahawia amemshika mamba mdogo.

Katika kijiji hiki, kuna mto taka unaopita kando ya majumba yaliyomo humu na yanaweza kuleta madhara kama kipindupindu, homa ya matumbo na malaria.

Katikati mwa kijiji hiki wanadada hao ambao wanafa ukusanyaji wa takataka wanaonekana kuweka taka kwenye mikokoteni huo ambapo wataenda kuwaga panapostahili.

Katika uwanja huu wanaotumia kwa uhifadhi wa mazingira. Hapa wanaonekana wakiwapa tembo maziwa kwa chupa. Kuna mwanamke wa asili ya Ujerumani na wafanyikazi watatu.

Watu hawa ambao ni wanaume na wanawake wanaonekana kuvaa nguo za kitamaduni ambazo ni za rangi ya samawati. Wanaume wamebeba mikuki kuonyesha ujasiri.

Mto huu unaopita kando ya kijiji hiki unaleta madhara aina mbalimbali kama malaria, typhoid, cholera . Takataka zilizoegezwa kando ya barabara na nyumba hizi zinaleta shida nyingi za afya.

Katikati mwa jiji hili pana maghorofa mengi ya kibiashara. Pia kuna mabasi na matatu za kubebea abiria, ambazo huwa zimechorwa na zenye picha za kupendeza sana.

Katikati mwa jiji hili pana gari lenye rangi ya samawati lililoegeshwa kando na linabeba watu kuelekea Githurai, Kahawa, China Square, Bypass na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili pameegeshwa matatu hii ambayo inabeba watu kuelekea upande wa Nakuru na linabeba watu takriban kumi na nne.

Katikati mwa jiji hili, pana matatu mbili ambazo zina rangi za kupendeza na niza maua shark . Gari hizi zinabeba watu kumi na wanne

Katikati mwa jiji hili, kuna maghorofa ya kibiashara, pia kuna mabasi ya, kuwabebea abiria ambayo kama hii ni ya supermero KCR 997 R.

Kando ya barabara pameegeshwa basi kubwa lenye rangi ya manjano ya kampuni ya Tawakal iliyosajilishwa kwenye number za KCJ 838R.

Katikati mwa jiji hili ambapo pana ghorofa za kifahari pana basi za kuabiri ambazo zina picha za kupendeza kama hii KDM 340K

Katikati mwa jiji hili, pana ghorofa zenye urefu mkuu na pia pana mabasi yenye rangi aina tofauti na za kupendeza. Kuna rangi ya manjano, samawati na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili pameegeshwa mabasi na matatu kama hii ya KBB 091 D ambalo linabeba watu kuenda upande wa Kikuyu na Regen.

Katikati mwa jiji hili, kuna gari lenye rangi ya samawati, KCK447O lililoegewashwa kando ya barabara.

Katikati mwa jiji hili, pameegeshwa gari lenye rangi ya kijani na njano, aina ya KCF 815V ambayo inaenda upande wa shopping mall , Benedicta na Barracks .

Katikati mwa jiji hili, kuna gari ya aina ya nissan ambayo ni ya Makos Sacco na inabeba abiria kuelekea upande wa Great wall , Cabanas, SGR na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili, kuna mabasi ya aina tofauti na yenye miundo na picha za kupendeza. Mojawapo KDM 340K.

Kwenye barabara hii kuu kuna majumba ya kibinafsi na maghorofa ya kuishi. Pia kuna mabasi, gari aina tofauti na wanyama.

Katikati mwa jiji hili , pameegeshwa gari ya aina ya Nissan yenye usajili wa KCE 285G linayoenda upande wa Gilgil , Nyahururu na Olkalau.

Katika barabara hii kuu, kuna majumba ya kibinafsi, na ya kukombolesha, pia kuna miti yenye kupendeza. Mabasi yanapita, malori, gari za kibinafsi, pikapu, na kadhalika.

Katikati mwa barabara hii kuu, kuna gari za kujengea, lori za kibinafsi, pikapu, matatu na kadhalika.

Kando ya barabara katikati mwa jiji hili pameegeshwa gari la Citi hoppa linalobeba watu kwenda upande wa Jogoo road, Uchumi, Pipeline, Tajmall na Cabannas.

Katikati mwa jiji hili, kuna maghorofa yalio kando, ya biashara, pia kuna mabasi ya aina, na rangi za kupendeza, zinazoenda mahali tofauti, ambapo abiria wanazingojea.

Katikati mwa jiji hili kuna magorofa ya biashara na pia kuna mabasi yaliyopaki yakisubiri abiria, kama gari hili lenye nambari KCH-196B.

Katikati mwa barabara hii kuu, kuna majumba ya kibinafsi na magorofa, pia kuna miti yenye rangi ya kijani ya kupendeza. Magari kama lori. pick-up ya kibinafsi na matatu yanaonekana yakipita.

Kando ya barabara katikati mwa jiji hili pameegeshwa gari la sako ya 2nk linaloenda Nakuru na lina lipisha Mia tano kubebea.

Katikati mwa jiji hili kuna maghorofa na gari hili la aina ya KCG 883 A ambalo Lina beba watu kuelekea Eldoret na Kiyale.

Katikati mwa jiji hili pana magorofa ya kibiashara na gari hili la aina ya KBV 445A ambalo linabeba upande wa Tasia, Embakasi, Nyayo na kadhalika.

Katika jiji hili kuna magorofa ya kibiashara na pia kuna matatu yenye rangi ya samawati inayobeba abiria kwenda upande wa Kimbo, Juja, Thika na Makongeni.

Katikati mwa jiji hili, kuna gari zilizoegeshwa kando zenye rangi ya samawati na njano za kampuni ya City shuttle anmbazo hubeba nambari arobaine na sita.

Katika barabara hii kuu kuna majumba ya kifahari, gari za mabasi ,lori, vikapu za kibinafsi, pikipiki na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili pameegeshwa gari lenye rangi ya njano na kijani ambalo linabeba abiria kwenda upande wa Posta, Ngong na Adams.

Katikati mwa jiji hili, Pana nyumba za kibiashara. Pia kumeengeshwa mabasi ya kubebea watu ambayo yanaenda upande wa Kenyatta, Upper hill na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili pame egeshwa gari lenye rangi ya samawati na manjano la usajili KBS 474E ambao waabiria wana panda.

Kando ya barabara pameegeshwa gari yenye aina ya Isuzu KBT 604Q yenye kubeba watu thelathini na watatu.

Katika barabara hii kuu, kuna magari ya kibinafsi, mabasi yenye abiria, lori, watembeaji kwenye miguu, na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili, pana ghorofa za kibiashara, pia kuna maabiria, na basi hili la prudence la aina ya KBA 013 A.

Katikati ya jiji hili, abiria wanaonekana wakienda kupanda basi hizi zilizo za rangi ya kijani kibichi ambazo ni za kampuni ya City Hoppa.

Katikati la jiji hili, kuna maghorofa la kifahari ya biashara. Pia kuna matatu zilizo na michoro yenye kupendeza kama gari hii ya KDR 568R.

Katikati mwa jiji hili, pana ghorofa za biashara na kando kumeegeshwa mabasi yenye kubeba abiria, malori yanayopita na gari za kibinafsi.

Katikati mwa jiji hili kuna majumba ya kibiashara. Kando yake pameegeshwa matatu inayobeba abiria kuenda upande wa Othaya na Kiriaini.

Katikati mwa jiji hili, pana maghorofa makubwa. Kando yake kuna mabasi ya namba arobaine na sita ambayo yanabeba upande wa Valley Road, Chaka Place, Yaya na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili pana maghorofa ya kibiashara na pia mabasi yenye kubebea abiria. Ni za rangi za kupendeza kama nyekundu, nyeupe, samawati, manjano na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili , kuna maghorofa ya kibiashara. Pia kuna mabasi ya aina ya Talisman ambayo yanabeba watu kuenda upande wa Imara, Transmami, Tajmal, Pipeline na kadhalika.

Katikati mwa barabara hii kuu, kuna daraja la kuvukia, na pia kuna magari ya kibinafsi, lori, matatu, na kadhalika.

Katika jiji hili, pameegeshwa mabasi ya kubeba abiria yenye rangi na michoro ya kupendeza kama gari hili la KCR 041P ambalo linabeba Thika road .

Katikati mwa jiji hili, pameegeshwa gari, lenye rangi nyeupe, nyekundu, na samawati, ambalo linabeba watu kuelekea upande wa Fedha, Tassia, na Kawangware.

Katikati mwa jiji hili, kuna maghorofa ya kibiashara, wapita njia, makanga na basi hizi zilizo na rangi za kuvutia zilizoegeshwa kando ya barabara.

Katikati mwa jiji hili kuna maghorofa ya biashara, pia kuna gari za kibinafsi, kuna gari za kubebea kama taxi na matatu zinazobeba.

Katika barabara hii kuu kuna vitu aina mbali mbali, gari za rangi tofauti nyeupe, nyeusi malori na gari za kuwabebea abiria.

Katika barabara hii kuu pana miti yenye rangi ya kijani yenye kupendeza. Pia kuna malori, gari za kibinafsi, pikapu, pikipiki, matatu na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili, pameegeshwa gari lenye rangi ya kijani kibichi la Citi Hoppa KBT 248D.

Katika barabara hii kuu, kuna gari za aina mbalimbali zilizosimama, kuna lori, gari za kibinafsi, matatu, pikapu, na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili pana nyumba za biashara, pia pana mabasi makubwa ,yenye rangi ya samawati kijani na machungwa zinazobeba watu upande wa namba arobaini na sita .

Katikati mwa jiji hili kuna mabasi na magari ya aina tofauti. Malori, gari za kibinafsi ,pia kuna njia ya gari moshi iliyo kando ya barabara hii.

Katikati mwa jiji hili, kuna barabara kuu ambapo pamejaa gari za kibinafsi, mabasi, vinuri, na kadhalika. Pia kuna miti na daraja ya kuvukia.

Katikati mwa jiji hili, kuna gari aina nyingi kama malori, gari za kibinafsi, mabasi ambayo yamechorwa na yanapendeza sana.

Katikati mwa barabara hii kuu kuna magari aina mbalimbali. Kuna lori, pikapu, gari za kibinafsi, mabasi na matatu.

Katikati mwa jiji hili kuna magari na mabasi aina mbalimbali. Kuna basi la KCW 145W.Pia kuna gari ya NYENA SACCO na nyingine ya KBX 140T.

Katikati mwa jiji hili, kuna maghorofa ya biashara, mahoteli na aina mbalimbali. Hapa kuna Salama chemist , kuna mabasi ya Molo Line na watu wanaoonekana kutembea jijini.

Katikati mwa jiji hili, kuna wapita njia , makanga na abiria wanaoenda kuzipanda aina ya basi hizi za Metrotrans.

Katikati mwa jiji hili, kuna magorofa ya kifahari, wanayotumia kufanyia biashara, zingine hoteli na mahala pa kulala. Pia kuna mabasi ya kubeba watu.

Katikati mwa jiji hili kuna maghorofa ya kifahari yanapofanyiwa biashara na kadhalika. Polisi huyu anaonekana akiwaongoza abiria na mabasi.

Katikati mwa jiji hili, kuna mabasi yaliyo na rangi na picha za kuvutia mno. Mojawayo KCX 115D.

Katikati mwa jiji hili kuna matatu iliyoegeshwa ya aina ya KBD 4446Y. Pia kuna mwanadada aliyevaa nguo ya kijani anayeonekana kuingia gari hilo.

Katikati mwa jiji hili, kuna majumba ya kifahari, magari ya kibinafsi na mabasi yanayoonekana yaki ngoja polisi kuwaongoza.

Katikati mwa jiji hili, kuna miti aina mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi ya kupendeza. Kuna basi na kuna watu ambao wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Katikati mwa jiji hili, kuna makanga ambao ni wa basi hizi za Citi Hoppa zilizo za rangi ya kijani na zinabeba nambari saba na vibanio.

Katikati mwa jiji hili, kuna maghorofa ya biashara ya aina mbalimbali. Pia kuna gari la Molo Line Group ambalo linaenda upande wa Nakuru, KCU 511.

Katika ya jiji hili kuna ghorofa la, Kenya National Archives, na kuna magari ya aina mbalimbali. Kuna mabasi na kuna gari ya, KBN five nine four M.

Gari hizi zinaenda kwa kasi katikati mwa barabara hili kuu, pia kuna daraja la upeo ambalo husaidia watu kuvuka barabara kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Katikati mwa jiji hili, kuna mabasi aina mbalimbali yenye picha na mitindo mbalimbali. Basi moja limeandikwa namba 4 na makanga wanaonekana wakiwaonyesha abiria njia na kuwaingiza ndani ya mabasi haya.

Katikati mwa jiji hili, kuna maghorofa ya kifahari na majumba ya kufanyia biashara. Pia kuna mabasi ya aina ya, City shuttle, namba arobaini na sita.

Katikati mwa jiji hili kuna majumba mengi ya ghorofa. Kuna barabara mbili, mabasi, gari za kibinafsi, pikipiki, ng'ombe na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili kuna magorofa ya kifahari na ya biashara. Pia, kuna mabasi ya kuwabeba watu, na moja hayo ni KDR 568R, ambayo inaonekana yenye muundo wa kuvutia.

Katikati ya jiji hilu, kuna maghorofa ya kifahari na majumba ya biashara. Pia kuna mabasi yaliyochorwa na yanayopendeza ukiyaona barabarani.

Katikati mwa jiji hili, kuna majumba ya kifahari, miti na mabasi mawili ya, metro. Pia kuna polisi, makanga na abiria wanaopishana.

Katikati mwa jiji hili, kuna majengo ya kifahari, nyumba za kibinafsi, mabasi, lori na gari za kibinafsi zinazoonekana kuelekea kwa upande mmoja.

Katikati mwa jiji hili, kuna majumba mengi ya kifahari. Kuna duka za biashara, kuna mabasi, gari za kibinafsi, barabara, ng'ombe na kadhalika.

Madereva wanaonekana kuenda kwa kasi katika barabara hii kuu ambapo pana daraja la upeo ambapo watu hutumia kuvuka barabara kutoka upande mmoja mpaka mwingine.

Katikati mwa jiji hili, kuna maghorofa ya kibiashara, barabara kuu iliyomo, mabasi, lori, magari ya kibinafsi na kadhalika.

Mabasi katikati mwa jiji. Yana michoro ya kupendeza pia huwa na muziki wa juu na huenda kwa kasi. Jijini watu hupenda mabasi aina haya.

Makanga aliye vaa nguo za nyekundu anawapandisha abiria kwenye basi hili la KDS 386E la aina ya Isuzu. Gari hili linabeba abiria thelathini na tatu.

Mahala hapa pana mto taka unaopita katika kijiji hiki ambacho kinaweza kuleta mathara katika afya za wanakijiji hawa kama kipindupindu, homa ya matumbo na malaria.

Mahala hapa ambapo ni kituo cha ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Panatumika kwenye mambo aina mbalimbali na yanasaidia sana katika kuhifadhi mazingira.

Katika jumba hili, kuna tenki ya rangi nyeusi la aina ya premier , lenye kubeba lita, mia moja, thelathini na tano, ambalo linatumiwa kuhifadhi maji nyumbani.

Kando ya ghorofa hizi, kuna kiwanja ambacho, paipu ndogo za maji zimewekwa hapo, ambazo zinatumika kuunganishwa kwa maji kwenye mitaa, na vijiji vyetu.

Katikati mwa jiji hili pana lori lililoegeshwa la rangi ya samawati na nyeupe la kampuni ya Eastleigh Green and Clean linalohudumia ugavi wa maji na usimamizi wa taka.

Katika kiwanja hiki kuna miti aina mbalimbali inayopendeza pia kuna bwawa la maji ambapo ngombe hawa wanaonekana ukitoa kiu nalo.

Katikati mwa kijiji hiki, kuna nyumba ambazo zimengirwa na taka, na mto unaoleta madhara kwa afya kama vile kipindupindu, homa ya matumbo na malaria.

Kwenye kijiji hiki kuna ghorofa nyingi zenye urefu mkubwa . Moja lina paa ya samawati na zingine zimewekelewa tenki za maji juu.